Duka la nguo, inawezekana nguo za wanaume. Unawezakuona nguo nyeusi, mashati mepesi na suruali za khaki . Pia kuna picha kubwa za wanaume waliovaa suti na bango la 20% off .Ni nafasi safi ya kisasa yenye mwangaza mzuri.

Kundi la nguo linaonekana kuchangamsha sana. Ninaona rafu zimejaa nguo za kupendeza, magauni, blausi na zaidi za kila rangi unaweza kuwazia. Limewashwa vizuri na kuna bango kubwa la pinki zinazotangaza offer maalumu, kwa jinsi ya shilingi mia saba, hakika ni mahali pa kupata offer mzuri.

Kiti cha juu cha mtoto kikiwa na tray nyeupe na sehemu ya kukalia yenye michoro ya matunda yenye kuvutia. Kina fremu ya chuma inayovunjika yenye viamba jengo nyekundu. Kimewekwa kwenye jukwaa la kuonyesha bidhaa dukani. Nyuma vitu vingine vya watoto na vifaa vingine vinaashiria uteuzi, mfano wa bidhaa za malezi ya watoto. Kiti kingine kama hicho cha rangi ya waridi kinachoonekana kinaonyesha changuzi tofauti kwa wateja.

Karibu Accessorize with style . Ingia ndani na ugundue ulimwengu wa mitindo kutoka kofia maridadi na sakafu za kupendeza hadi mikoba ya kisasa na mengineyo. Tunao kila kiti cha kukamilisha mwonekano wako. Duka letu angavu na lenye kuvutia limejaa vikwasi vilivyopangwa vizuri vikiashiria jinsi unavyoweza kununua mitindo yako binafsi.

Maridadi la nguo, naona reki zikiwa zimejaa nguo za rangi nyingi kama vile gaoni na suruali pamoja na rafu zilizo jaa mikoba ya kisasa yakila aina. Mwangaza mkali na rangi ya pinki hufanya mahali hapa kuvutia sana. Ni duka lililopangwa vizuri linalofaa kabisa kwa kutafuta mitindo mipya

Rafu ndefu ya viatu yenye ghorofa nyingi iliyojaa aina mbalimbali za viatu .Kimsingi tunaona nyuzi nyingi za buti za mtindo na rangi tofauti kama nyeusi, kahawia na kijivu pamoja na zingine zenye rangi nyekundu na samawati. Rafu ni nyeupe zikisaidiwa na nguo nyepesi za mbao na zimejaa.

Duka la nguo lenye shughuli nyingi lililojaa wanunuzi wengi. Raki zimefurika kwa mavazi tofauti kutoka nguo za kila siku hadi sare za shule zinazouzwa. Wanunuzi wanachunguza kwa bidii na mfugaji kazi msaidizi mwenye vest ya chungwa anahudumia wateja. Upande wa kulia kibonzo kinaoyesha mitindo ya hivi punde huku mikoba na vifaa vingine vikiongeza shamrashamra za rejareja

Duka maridadi la nguo za watoto, huenda liko hapa Nairobi. Kuna safu zilizopangwa vizuri, zimejaa nguo za watoto za rangi mbalimbali, kuanzia jezi hadi fulana. Ukiona kwa karibu, kuna bango la nguo za watoto juu na jingine dogo la ofa linaloonyesha punguzo zuri. Duka linaonekana safi na la kuvutia.

Njia iliyo wazi katika duka la rejareja pengine la bidhaa mbalimbali. Safu wima za chupi za wanawake zilizofunganishwa vizuri nyingi zikiwa paketi za marudio zimewekwa wazi. Unaweza kuona rangi na mitindo mbalimbali kutokana na rangi hafifu hadi rangi nyeusi na maua. Bidhaa hizo zinatundikwa kwenye kulabu zikionyesha njia nzima huku sehemu nyingine za nguo zikionekana kwa nyuma.

Soko lenye shughuli nyingi, likifurika mitindo ,ninaona nguo zenye mitindo mbali mbali , zikininginia kama vile magauni, sketi na blauzi zenye mapambo tofauti. Pia kuna mkusanyiko mkubwa wa mikoba iliyoninginia juu ,ya mitindo mbali mbali. Chini kuna viatu vilivyopangwa vizuri, kuanzia viatu virefu hadi vya kawaida ,vilivyo onyeshwa kwenye makabati , ya vioo.

Nafasi ya kibiashara yenye kupendeza. Kushoto kwake kuna ukuta uliojaa miwani ya kisasa. Mbele, njia pana inakuongoza ndani zaidi ya ulimwengu wa mitindo. Kulia kwako, gundua nguo maridadi, mikoba ya kifahari na vitu vinavyong'aa. Angalia viatu vilivyoonyeshwa na mabango hayo yanayovutia kwenye ukuta wa nyuma. Yote yakiwa yameangaziwa vizuri na taa nyekundu zinazo vutia.

Duka la nguo la LA ROSA, lenye bango la pinki. Ndani, utapata nguo za wanawake zilizo pangwa vizuri, zikiwemo gauni zenye rangi mbali mbali. pia kuna mikoba na viatu vya aina mbali mbali, vikiwemo viatu virefu na sapatu vilivyopangwa vizuri.

Duka hili la nguo za wanaume lililotayari limepangwa vizuri. Upande wa kushoto, rafu zimejaa nguo zilizokunjwa na koti yaliyoning'inia. Juu na upande wa kulia kabisa, utaona uteuzi mpana wa viatu, vilivyopangwa vizuri. Katikati, benchi ya buluu iliyofunikwa, hutoa mahali pazuri kwa wateja; ni nafasi iliyopangwa vizuri. Inayofaa kwa mahitaji yako yote ya mavazi ya wanaume.

Ndani ya duka hili la kupendeza ambapo ukuta wa samati kijani tulivu unakutana na madhari ya kupendeza ya waridi. Mwangaza wa jua unaingia kupitia dirisha kubwa ukiangazia rafu za nguo za kipekee na zenye rangi kuanzia nguo za kawaida na gauni zenye nakshi tata. Mimea iliyo pandwa imetawanyika kote ikileta mguzo wa asili ndani.

Gari aina ya Mercedes Benz ya kifahari ya kijivu iliyokoza pengine aina ya five class ya miaka ya sabini ,mlango wa dereva umefunguka ukialika kuangalia ndani ya gari hili la zamani limeegeshwa chini ya paa rahisi ikionekana kuhifadhiwa vizuri ajabu kwa umri wake hakika ni ushahidi wa muundo wa magari isiyozeeka.

Mandhari ya nje pengine kijiji mtu aliyevaa koti refu jeusi anaondoka mbele nyuma yao kuna gari dogo la samawati na lori la kubebea mizigo jeusi huenda Toyota Hillux zimeegeshwa kwenye nyasi unaweza kuona miti nyuma na watu wengine wawili wamesimama karibu na lorry inaonekana ni kituo au mkusanyiko wa mchana katika eneo lenye miti.

Magari manne yaliwapangwa vizuri kwenye uwanja wenye jasi kijani. Mbele kabisa Nissan Note ya samawati inavutia macho ikiwa na namba usajili ya Kenya, KDK 849T. Nyuma kuna Toyota nyeusi kisha Sedan mbili nyeupe zaidi. Zote zikionekana kutunzwa vizuri. Mandhari ya miti minene chini ya anga safi ina ashiria mazingira ya inje labda katika bustani au sehemu wazi hapa Kenya.

Mkusanyiko mnene wa matairi ya magari, yanaonekana kuwa mapya kabisa, kwani mifumo ya tata ya trade inaonekana wazi na haina dalili za kuchaka. Matairi yamewekwa karibu karibu, na kutengeneza umbile nzuri la duara zilizoshikwanishwa.

Wanaume wawili wakitabasamu na kupeana mikono mezani labda wakimilisha makubaliano. Mwanaume mmoja aliyevaa shati la samawati ana kibaoboi cha nyaraka, akionyesha shughuli rasmi labda kwenye duka la magari kutokana na magari yanayoonekana nyuma. Mbele wakiwa hawako wazi, kuna watu wengine wawili pengine familia wakikamilisha taswira ya mwingiliano chanya.

Gari jeusi maridadi ya hatchback pengine Subaru lililokuwa limeegeshwa kwa utulivu kwenye nyasi za kijani kibichi. Magurudumu yake maalum ya aloi yanajitokeza sana yakiongeza mvuto. Angalia madirisha yenye rangi kidogo na spoli kidogo iliyounganishwa nyuma. Ipo mwonekano wa mchezo. Nyuma unaweza kuona gari jingine jeupe na miti.

SUV nyeusi ya gurudumu nne, huenda ni toyota Land Cruiser. Iliyopaki kando ya barabara ya lami. Ina paa la kubebea mizigo imara na ngazi ya nyuma ikionyesha utayari wake kwa safari. Unaweza pia kuona tairi ya akiba iliyowekwa nje. Manthari inaashiria siku ya jua na miti na majani nyuma ikidokeza eneo nzuri, labda la mashambani.

Sehemu kubwa ya kuegesha magari iliyojaa safu nyingi za magari. Tunaona aina mbalimbali za magari, hasa Sedani, katika rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, fedha na nyekundu. Mpangilio mzuri unaonyesha hesabu iliyopangwa, labda kwa muuzaji wa magari, huduma ya kukodisha au labda kituo cha kuhifadhi. Magari yanaonekana yametunzwa vizuri, ikionyesha mifano mipya au ya hivi karibuni.

Karibu uone SUV hii maridadi nyeusi, ni Subaru Forester Panda, inaonekana hapa ikiwa na buti yake wazi kabisa, ikionyesha nafasi kubwa tupu ya mzigo, kamili kwa safari zako zote. Angalia taa hizo za nyuma za kipekee zenye mwelekeo wima, na mitutu miwili ya moshi ya kimichezo. Gari hili liko tayari kwa barabara, likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa kokoto chini ya jua kali la Nairobi.

Volkswagen i maridadi. Ni modeli ya kizazi cha pili ukijivunia taa hizo kali za LED na rimu maridadi za aloi. Hii sura mzuri tu hujulikana kwa mambo ya ndani yenye staree, vitendo na mwendo laini. Chaguo bora kwa kuabiri barabara za jiji au kusafiri barabra za Kenya kwa mtindo.

Mwanaume maridadi mwenye ndevu zilizopambwa vizuri na masharubu. Amevaa koti jeusi la kifahari na sweta ya rangi ya kahawia. Ameinamia macho yake yakitazama umakini taa ya nyuma ya gari jeusii; labda akivutiwa na muundo wake au akiangalia undani fulani. Tabasamu dogo la kuridhika linaonekana usoni mwake likionyesha kuridhika au kupendezwa kweli. Eneo linaonekana kuwa nafasi ya ndani yenye mwanga wa kutosha, pengine chumba cha maonyesho ya magari.

Watu wawili, mwanaume aliyevaa suti na mwanamke aliyevaa koti la kahawia wamesimama nyuma ya kaunta maridadi. wanaonekana kuwa kwenye chumba cha maonyesho ya magari na gari likionekana nyuma. Wote wawili wanatazama upande wa mtazamaji kuashiria mazingira ya kikazi labda eneo la mapokezi au la mauzo.

Gari aina ya Subaru Forester pengine la miaka ya elfu mbili likiwa limeegeshwa nje. Ni mchana peupe, ikionyesha rangi yake nyeupe safi na rimu zake nyeusi zenye spoko nyingi. Angalia tundu la kipekee juu ya boneti likidokeza uwezo wake. Nyuma unawezakuona magari mengine ikionyesha eneo la kuegesha magari au duka la magari.

Chumba maridadi cha maonyesho ya magari. Tunaona wakati muhimu katika matumizi ya gari la umeme. Mwanaume aliyevaa suti labda muuzaji anachomeka kwa uangalifu kebo ya kuchaji kwenye gari jeupe la kisasa la umeme. Kando yake mteja anaweza kununua amevaa shati nyeupe anatazama mchakato huo mkono wake ukiwa umelala kwenye gari. Gari jingine linang'aa nyuma.

Ndani ya gari la zamani labda kutoka miaka ya sitini au mapema ya sabini. Tuaweza kuona wazi dashbodi ya kale ikiwa na vifimo vya dwara na usukani mashuhuri wenye spika tatu. Pia kuna mapambo vitupe, na vifundo mbalimbali, tabia wa muundo wa kipindi hicho.

Gari jeupe, linaweza kuwa honda insight lililopaki nje linaonekana kuwa Nairobi Kenya. Ni sedan au hunchback ya kisasa yenye madirisha na vizuia mvua vinavyoonekana. Bumper ya mbele inaonyesha alama ndogo za uchakavu. Nambari ya usajili ya Kenya KCM 709 K inaonekana wazi. Mandhari nyuma ina mimea ya kijani kibichi mchana.

Gari la kisasa jeusi aina ya harchibag huenda ni' Mazda two' likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi za kijani lina rimu za kipekee zenye rangi nyekundu kwenye breki zinazoonekana na madirisha yake yote yametiwa giza kwa ajili ya faragha zaidi ,nyuma unaweza kuona magari mengine na miti kadhaa ikitoa mandhari tulivu ya nje.

Funguo za gari zaking'inia kutoka kwenye dirisha lililofunguliwa kidogo la gari la GOP Maridadi. Funguo hizo zina vitufe tofauti, pengine vya kufunga na kufungua gari kwa mbali. Mwangaza wa asili wa mchana unang’aza gari hilo ambalo linaonekana limeegeshwa katika mazingira ya jiji. Kuna kidokezo cha mandhari ya nyuma iliyofifia, inayoonekana kama jengo.

Tunaangalia skrini ya youtube tukizingatia video inayoitwa fare thee well baby Ariana, inaonekana inapata watazamaji na watu ishirini na saba wakiitazama. Chini yake kuna pendekezo la video nyingine la muziki, wimbo rasmi wa me too kutoka kwa Abigail Chums na Harmonize ambao tayari umepata watazamaji laki moja na elfu hamsini na tano ndani ya siku saba.

Basi dogo nyeupe aina ya Toyota hearse imepaki kando ya barabara iliyotengenezwa ina madirisha meusi na inaonekana iko katika hali nzuri. Nyuma yake kuna jengo lililoandikwa Hill Court na miti pamoja na nguzo za umeme zinaonekana. Ni siku safi yenye jua pengine katika eneo la mijini au viungani majiji.

Gari maridadi la rangi ya kijivu likionekana moja kwa moja kutoka mbele. Taa zake za mbele zimewashwa zikitoa mwangaza mbele. Unaweza kuona wazi grele ya kia lenye umbo la pua wa chui na mpindano ya bamba la mbele. Namba ya gari imetiwa ukungu kwa ajili ya faragha lakini taswira kwa ujumla ni gari la kisasa.

Gari la kifahari na rangi ya kifedha ambalo linaonekana kuwa Volvo s90 ikiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi ya kijani chini ya anga inaonekana kuwa safi na yenye jua, gari hilo lina vioo maridadi vilivyotiwa giza na magurudumu ya kuvutia yenye spoki nyingi , kwa nyuma unaweza kuona mstari wa miti ya kijani mingi ikiwa ni vikaratusi mrefu ikipa eneo hili asili ya wazi.

Mandhari ya nje, pengine mashambani Kenya. Mbele kabisa, kuna mtu aliyevaa koti refu jeusi akiondoka. Nyuma yake kuna lori la kubebea mizigo la rangi nyeusi, labda Toyota Hilux, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kushoto kwake, tunaona sehemu ya gari la samawati aina ya Hatchback . Kwa nyuma, miti mirefu inazunguka eneo hilo, na watu wengine wawili wanaonekana karibu na gari.

Sehemu kubwa ya ndani ya gari yenye nafasi, hasa sehemu ya mbele. Unaweza kuona wazi kiti cha dereva na dashibodi. Viti ni vya kitambaa cheusi na kuna mapambo ya kipekee ya rangi ya machungwa nyekundu kwenye paneli za milango, yakiongeza rangi kwenye mambo mengine meusi ya ndani. Kupitia mlango ulio wazi, unaweza kuona mandhari ya jua nje.

Maonyesho ya magari. Unaweza kuona magari kadhaa. Gari jeusi upande wa kushoto, jingine la fedha mbele kulia na gari la dhahabu linalovutia .Nyuma zaidi kuna gari jekundu na Sedan nyeupe .Eneo lina mwanga wa kutosha na ni pana .Likiwa na madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuangazia magari.

Land Rover ya zamani ya rangi ya kijani kibichi, pengine mali ya mtu binafsi. Ina sehemu ya juu iliyo wazi na sehemu ya kubebea mzigo iliyo wazi nyuma. Ni gari linaloendeshwa kwa mkono wa kulia. Lina rimu nyeupe na namba ya usajili ya Kenya, KEB-974. Gari linaloonekana limetunzwa vizuri. Pengine limekarabatiwa na limeletwa tena barabarani. Ni mfano mzuri wa gari la zamani la kubebea mzigo.

Gari nyeupe inayotambulika kwa muundo wake maalumu wa nyuma ikiwemo taa za nyuma na beji mashuhuri ya XT. Ina rimu za aloi nyeusi na sholi ya nyuma ikionyesha ni gari la michezo zaidi. Namba ya usajili ya njano yenye KCE 982P inaonekana wazi. Mbele yake kuna gari lingine nyeupe na kando yake kuna tanki la maji nyeusi.

Chumba kinachoendelea kutengeneza magari ambapo miili kadhaa ya mabasi madogo au magari ya abiria yanatengenezwa. Kwa mbele kuna sehemu ya mbele ya basi la manjano lililowazi boneti yake; ikionyesha kuwa bado liko katika hatua za mwanzo ya ujenzi. Nyuma yake kuna bodi nyeupe ya basi inaonekana kukamilika zaidi yenye herufi za kichina, zinazoashiria uwezo wa watu ishirini na tano.

Ndani ya Landcruiser ya kifahari una angalia kutoka nyuma kabisa kuelekea mbele, tazama viti hivyo vya safu ya pili yenye nafasi kubwa na mbele kabisa kiti cha dereva na dashibodi. Madirisha haya makubwa hutoa muonekano mzuri kamili kwa safari yeyote, imeundwa kwa nafasi ikiwa na kiti muhimu cha safu ya tatu kikiwa mahali pake tayari kwa barabara isiyopitwa sana.

Chumba cha kuonyesha magari chenye mwanga mwingi na madirisha makubwa. Tunaweza kuona magari kadhaa. Gari la rangi ya bluu iliyokolea lenye mlango wazi. Gari la rangi ya zambarau lililo nyuma zaidi na gari jekundu lililong'aa upande wa kulia mbele. Katikati, mwanamke aliyevaa koti la giza anaashiria huku akiongea na mwanaume aliyevaa shati la rangi nyepesi ambaye anaonekana kusikiliza kwa makini, anaweza kuwa muuzaji akielezea sifa za gari kwa mteja.

Safu ya magari kadhaa meupe yaliyopakiwa nje pengine kwenye sehemu iliyotengenezwa kwa lami. Magari yote yanatazama upande mmoja ikionyesha yanaweza kuwa sehemu ya orodha ya muuzaji, meli ya kukondesha magari au eneo la kuwekea magari. Anga ya juu ni bluu ikiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Una angalia viti vya nyuma vilivyo na starehe ya rangi nyeusi na viti vya mbele vinavyo fanana vya gari ambalo linaonekana kuwa Subaru Forester au Imprezza . Angalia mlango wa nyuma ulio wazi ukionyesha mandhari ya inje, gari hili pia lina paa la kioo ikiruhusu mwanga wa asili kuingia, ni kamili kwa safari za starehe.

Hapa kuna Honda Insight nyeupe; pengine kutoka kizazi cha pili. Ni gari ya mseto, yenye milango mitano. Inafanana na Toyota. Unaweza kuona namba yake ya usajili ya Kenya KCM 709K . Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri; likiwa limeegeshwa nje kwenye sehemu iliyosafishwa.

Toyota paso ya rangi nyeusi. Gari dogo ya aina ya hachback, huenda ikwawa ya Kenya kutokana na namba yake ya usajili KDQ 076J limeegeshwa kwenye eneo lenye lami chini ya jua kali. Kuna gari lingine nyekundu na majengo nyuma yake.

Subaru forester nyeusi maridadi, iliyokuwa imeegeshwa nje kwenye eneo la changarawe. Ni gari ya milango minne, ikiwa na rimu za alloy zinazovutia na nambari ya usajili ya kenya KBB 023K. Nyuma, unaweza kuona magari mengine, miti na majengo chini ya anga angavu la mchana ikionyesha eneo la uwazi la maegesho au uuzaji wa magari.

Gari aina ya Subaru la rangi ya kijivu iliyokoza, limeegeshwa nje kwenye sehemu inayoonekana kuwa udongo au changarawe kukiwa na fence ya chuma na mimea flani nyuma. Gari hili lina namba ya usajili ya Kenya KCQ 052X. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri.

Sehemu ya nyuma ya gari jeupe iliyopakiwa nje. Unaweza kuona wazi taa zake za nyuma na spoiler dogo juu ya paa. Gari hili lina vioo vya nyuma vilivyotiwa giza na rimu maridadi za spoke mingi. Nambari za usajili ya Kenya ya manjano KCB 982P inaonekana nyuma. Gari hili liko kwenye eneo linaloonekana kuwa la kokoto na magari mengine na majengo nyuma ikionyesha kuwa ni karakana au eneo la kuegesha gari.

Bucha yenye shuguli nyingi pengine hapa Nairobi. Unaweza kuona nyama mbichi kubwa zikining'inia waziwazi huku vipande vingine vilivyoandaliwa vikiwa vimepangwa vizuri kwenye friji za kuoyeshea. Wachinjaji kadhaa waliovalia koti nyeupe safi a aproni nyekundu wanafanya kazi kikamilifu wakiandaa na kuwahudumia wateja.

Karibu kwenye ulimwengu wa sanaa ya mikono. Utakutana na mifuko mizuri iliyotengenezwa hapa nchini. Inafaa kabisa kuongeza mtindo wa kipekee. Mifuko hii midogo ya kubebea vitu imesokotwa kwa ustadi kwa kutumia rangi za upole kama kahawia, rangi ya ngozi, na kremu, zikilingana vizuri na vifuniko na mikanda ya ngozi halisi. Angalia michoro maridadi kwenye ngozi — kweli ni kazi ya sanaa.

Karibu kwenye soko lenye shughuli nyingi, unaona migomba miwili mikubwa ya ndizi mbichi, labda migomba ya kupika, imesimama wima kwenye madebe meupe. Nyuma yao, kuna chungu za mazao mapya, viitunguu vya kijani, vinavyofanana na viazi vitamu au viazi vikuu na mengineyo. Huu ni mtazamo wa soko la wazi, lenye shughuli nyingi, limejaa mazao ya asili.

Mwonekano wa soko la nguo, la barabarani Nairobi Kenya, lililojaa aina mbalimbali za mavazi, inawezekana ni mchanganyiko wa nguo mpya, na mitumba . Hiyo ni lugha ya mitaani kwa nguo za bei nafuu, zilizotumika, ambazo ni maarufu sana hapa.

Duka la soko la usiku lenye shughuli nyingi. Naona aina nyingi za mazao mabichi, mirundo ya nyanya nyekundu, mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, ndizi na vinavyoonekana kama vitunguu na viazi. Vyote vimepangwa vizuri kwenye makreti na vikapu chini ya taa angavu. Mtu anaonekana nyuma, labda muuzaji, akiongeza kwenye anga hewa hai ya soko ili changamfu.

Mtaa wenye uhai, huenda jijini Nairobi. Naona soko la barabarani lenye shughuli nyingi, limejaa watu na wachuuzi. Bidhaa kama nguo zimewekwa chini na kutundikwa kuuzwa, huku mwavuli ukitoa kivuli. Mbele yetu, kuna barabara iliyotengenezwa vizuri huenda yenye magari mengi.

Mandhari haya ya soko la Nairobi yamejaa uhai. Kushoto, saluni yenye wateja chini ya vifaa vya kukashia nywele inafika hadi njia. Ng'ambo, vibanda vimejaa bidhaa, zikiwemo bidhaa za urembo na vitambaa maridadi. Viti vya plastiki vya rangi ya chungwa na samawati vimetawanyika, vikitoa sehemu ya kupumzika. Watu wanatembea huku na huku, wakiongeza uhai kwenye biashara hii ya kila siku.

Eneo kubwa la kuhifadhi ndani lilijaa ndizi zilizoiva za rangi ya njano. Mamia, labda maelfu ya ndizi yamewekwa juu kwa makasha ya mbao na pia yametundikwa moja kwa moja chini. Inaonekana kama gala la biashara au chumba baridi cha kuhifadhia kinachoshugulika kiasi kikubwa sana cha tunda hili maarufu.

Soko lenye shughuli nyingi la nje, huenda likawa barani Afrika. Sehemu hii imejaa nyanya nyingi, nyekundu na safi, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye masanduku mengi ya mbao. Mbele kabisa, mwanaume anachagua au kukagua bidhaa, mikono yake ikiwa imezama kwenye nyanya. Watu wengine wanaonekana nyuma, pamoja na vibanda vya soko na magari, yote yakichangia mazingira ya kupendeza ya soko la kawaida la mazao.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo mboga za kijani kibichi zimewekwa juu chini ya paa za muda. Jua linapenya, likiangazia joto kwa wachuuzi na wanunuzi vilevile. Watu wanaonekana wakishiriki katika biashara yenye uhai wakizungukwa na bidhaa mbalimbali kwenye vikapu na kreti. Ni picha hai ya maisha ya kila siku iliyojaa nishati ya soko la hapa lenye kustawi.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Unaweza kuona wachuuzi, wengi wao wakiwa wanawake, wameketi chini wamezungukwa na rundo la mazao mapya kama viazi na vitunguu. Kuna lori kubwa, labda la kusafirisha mizigo, limeegeshwa karibu na watu wanatembea , wengine wamebeba magunia. Nyuma, kuna majengo marefu yanayoashiria mazingira ya mjini. Ni eneo lenye uhai, tabia ya soko la barabarani lenye shughuli nyingi.

Dhima ya vitunguu nyekundu eneo hili lenye shughuli nyingi inaonyesha malori makubwa ya kijani ya kipakia au kupakua mifuko isiyohesabika ya vitunguu nyekundu vipya labda ikipeleka sokoni au vituo vya usambazaji, watu wanafanya kazi kwa bidii wakishughulikia kwa uangalifu viungo hivi muhimu ni ishara dhahiri ya biashara changamfu na mazao mapya yanaelekea jijini.

Soko la uwazi lenye shughuli nyingi hapa Nairobi. Unaweza kuona safu za vibanda vilivyojaa matunda na mbogamboga kama vile machungwa na ndizi hizo angavu. Njia haijatengenezwa na kuipa hisia halisi yanayo na kuna watu wanatembea na kutazama bidhaa. Nyuma kuna jengo refu likionyesha maisha ya jiji ynayozunguka soko hili lenye pilikapilika.

Soko la ndani lenye pilikapilika. Hapa, chini ya paa lililofunikwa kwa mabati utapata mazao mengi mapya: ndizi za kijani kibichi, nyanya nyekundu zilizoiva na maembe yenye rangi mbalimbali yakimwagika kutoka kwenye masanduku ya mbao. Katikati ya kelele za watu wachuuzi na wanunuzi wanatembea kwenye njia zenye shughuli nyingi ambapo magunia ya nafaka na bidhaa nyingine yamepangwa kwenye vibanda imara vya mbao.

Soko la ufundi la Nairobi limejaa watu. Hapa, utagundua hazina nyingi za ufundi wa mikono, kuanzia vinyago vya wanyama vilivyochongwa kwa uzuri kama twiga, tembo na vingine vingi, hadi vito maridadi vya shanga na sanamu za kupendeza. Kila kipande kina simulizi yake. Ni maonyesho ya wazi yenye shamrashamra, yanayofaa kabisa kupata zawadi za kipekee za utambulisho wa Kenya.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa ndizi. Unaweza kuona chungu kikubwa cha ndizi za kijani kibichi ambazo hazijaiva mbele. Nyuma yao kuna vishanda vingi zaidi vikiwemo baadhi ya vile vya manjano vilivyo iva zaidi. Vyote vikionyesha wingi mkubwa. Mandhari ya nyuma yanaashiria shughuli nyingi za soko na watu wa bidhaa mbalimbali.

Soko la ndani, labda hapa Nairobi, unaweza kuona safu za meza imara za mbao. zingine zikiwa na nambari kama sufuri nane na thelathini na sita, tayari kwa uuzaji. Magunia makubwa yaliyofungwa yameenea yakipendekeza bidhaa kwa mazao au vitu vingine kwa uwingi. Taa za juu na sakafu ya saruji, zinaipa hisia ya utendaji, labda sehemu yenye shughuli nyingi.

Meza ya soko. iliyojaa mazao mabichi. Unaweza kuona chungu kubwa ya nyanya nyekundu kabisa na karibu nazo kuna kreti ya viazi zenye rangi ya pinki. Chini kuna masanduku yaliyojaa mboga mbalimbali za kijani kama machungwa, ndimu, mbamia chungu, matanga madogo na rundo kubwa la pilipili hoho za kijani. Ni onyesho maridadi lenye rangi nyingi, tabia ya soko lenye shughuli nyingi hapa Nairobi ikitoa viungo mbalimbali mbichi.

Soko la wazi lenye shughuli mingi labda katika kijiji cha Kenya. Unaweza kuona mazao mengi mapya yamewekwa ikiwemo safu nadhifu za nyanya nyekundu, mirundo ya limau za kijani na njano na maboga makubwa ya kijani au matikiti maji. Watu kadhaa labda wachuuzi na wateja wapo, baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye viti vya mbao wakihudumia vibanda vyao, wengine wakitembea kwenye eneo la pilkapilka.

Kwenye soko la mazao lenye shughuli nyingi , kushoto rundo la viazi vya udongo ikiwa mbichi kutoka ardhini alafu kuna vitunguu vyekundu vinavyong'aa na maganda yao ya zambarau yakionekana vizuri. Na mwisho, mchanganyiko wa rangi ya nyanya zilizoiva na zinazoiva tayari kwa mlo mtamu. Ni karamu halisi kwa macho ikionyesha ukarimu wa asili.

Mkusanyiko mahiri wa vitu vilivyotengenezwa kwa mikono, zaidi vikishirikisha mikufu. Vingi vina rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi za bendera ya Kenya huku vingine vikitamka Kenya kwa shanga. Ni onyesho nzuri wa ufundi wa jadi wa kiafrika labda kutoka soko la ndani likitoa miundo mbalimbali ya kipekee.

Ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vya wazi vilivyopangwa juu ya meza. Unaweza kuona rangi nyingi tofauti: bluu, pinki, zambarau, njano, na zaidi. Inaonekana kama soko lenye shughuli nyingi, likijaa viatu vya bei nafuu kwa kila mtu.

Idadi kubwa ya mayai ,mengi yakiwa ya kahawia yamepangwa vizuri kwenye tray za plastiki zenye rangi mbalimbali. Nyekundu, njano, kijani kibichi na bluu, yamewekwa juu ya rafu nyingi zilizoegemea ukuta wa kijani kibichi na idadi kubwa pia imepangwa chini. Wingi wa mpangilio huu unaashiria mazingira ya kibiashara kama vile soko, uuzaji jumla au mchuuzi maalum wa mayai.

Soko hili lenye shughuli nyingi limejaa uhai, unaweza kuona wachuuzi wakipanga pande zote za njia wakiweka matunda na boga zenye rangi mbalimbali chini. Watu wanatembea wakiangalia bidhaa na hata kuna miavuli mikubwa inayotoa kivuli kutokana na jua, nyuma majengo ya zamani yana ashria mazingira ya jiji yenye shamra shamra . Ni mandhari ya biashara ya kila siku.

Mkusanyiko mnene wa sanaa ya kiafrika, hasa barakoa za mbao, zilizochongwa kwa ustadi na sanamu. Unaweza kuona barakoa nyingi za kipekee, zenye sura na miundo mbalimbali, pamoja na sanamu za binadamu, zilizochongwa na zana za kitamaduni, labda vitana au vyombo vya muziki.

Soko la ndani lenye pilikapilka, limejaa mazao mapya . Ninaona mirundo ya nyanya nyekundu nyang'avu, vitunguu saumu, na mboga za majani. Kuna hata mkungu wa ndizi mbichi umening'inia. Ni wazi kua ni mahali penye shughuli nyingi, pengine pana wachuuzi na wanunuzi, yote chini dari refu. Mwangaza ni mzuri, unafanya kila kitu kionekana kipya na kuvutia sana.

Ni ndizi nyingi zimewekwa vizuri tayari kwa kuuzwa. Kuna ndizi za ukomavu tofauti nyingi zikiwa na rangi ya dhahabu na zingine zikionyesha ukomavu zaidi. Zimewekwa vizuri juu ya kile kinachoonekna kama meza ya soko labda turubai. Huku tukiona bidhaa zingine kama mayai nyuma. Ni picha iliyo wazi yenye jua ikionyesha wingi na shamashamra za soko la kienyeji.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi. Sehemu ya mbele imefunikwa na majani ya mboga yaliyotupwa, labda kutoka kwa mirundo mikubwa ya kabichi inaonekana nyuma. Watu kadhaa wapo. Wanaonekana kuwa wachuuzi na wanunuzi katika vibanda vingi vya soko. Vibanda vinaonekana vimetengenezwa kwa muda, vikiwa na bidhaa zilizoning'inia, jambo linaloashiria mazingira ya soko la ndani lenye pilkapilka.

Kabati hili au duka hili linaonyesha aina mbali mbali za nguo na vitambaa maridadi. Kwenye rafu utapata mirundo safi ya vitambaa vyenye rangi na michoro mbali mbali, huku upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia zenye miundo nzuri pia. Mannequin iliyo katikati inaangazia koti la kipekee la kijani lililopambwa kwa michoro ya kigeometry . Ni hazina tele ya vitambaa vilivyotengenezwa kwa mikono.

Soko la wazi, labda jijini Nairobi: Naona vibanda maili vilivyojaa kazi za mikono na vito. Kuna bondi ndefu za kuonyeshea yenye hereni za kupendeza na stendi iliyojaa shanga ndefu za shingo. Chini kuna mikufu na vitu vidogo vya mapambo vilivyotandazwa. Watu wanatazama bidhaa na miavuli inatoa kivuli na kutengeneza mandhari yenye shughuli nyingi na ya kupendeza.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi jeupe lililochanganyika na madirisha ya samawati chini ya anga safi ya samawati. Ishara inaonyesha hali na biashara mbalimbali ikiwemo duka la dawa chini na mabango yanaashiria chuo au shule ya udereva kwenye ghorofa la juu. Gari jeupe limeegeshwa nje na kuna mawe yaliyopangwa mbele ikionyesha eneo la mjini aua kibiashara lenye shughuli nyingi.

Jengo refu jeupe chini ya anga safi ya samawati. Kila ghorofa ina balcony zenye nondo za chuma zenye muundo wa kipekee. Kushoto sehemu ya jengo lingine la kijani na matangazo inaonekana. CAble kadhaa nyeusi zinazovuka mbele zikionyesha huduma za umeme. Ni siku angavu ikionyesha usanifu wa eneo hili la Nairobi.

Majengo haya mazuri yana paa za asili za nyasi na kuta za mbao zenye kuvutia. Zikitoa hisia ya utulivu na kukaribisha. Yakiwa na ghorofa nyingi, na balcony wazi, yameundwa kuunganisha na nje. Vifaa vya ujenzi chini vinaashiria mradi mpya au unaendelea. Ukiwa chini ya anga safi ya samawati. Ni mchanganyiko wa urembo wa kitamaduni na faraja ya kisasa.

Ni nafasi ya ndani ya jengo lenye nyorofa nyingi, pengine sehemu ya mambo ya ndani ya majengo, kuna milango mingi kando ya kuta za chini inayoonyesha vyumba mbalimbali. Kuna ngazi za kupanda juu na njia za kutembea zenye vizuizi vya usalama. Vyote vimepakwa rangi zisizoegemea upande wowote. Katikati kuna nafasi kubwa iliyo wazi, pengine ni ukumbi au holi kubwa.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo linaonekana bado linajengwa, likiwa na balcony zenye fremu za rangi ya zambarau na madirisha. Muundo wake unaonekana kuwa wa matofali ya saruji, huku ukiwa na sehemu ambazo bado hazijakamilika, hasa juu kulia. Kuzunguka jengo hilo, kuna ardhi kavu ya nyasi ya uzio wa muda mfupi uliotengenezwa kwa mabati yaliyopigwa na kutu.

Kwenye maficho tulivu, fikiria uko hapa, nyasi nzuri ya kijani kibichi. Mti mrefu wa mnazi ukiyumba taratibu. Nyuma nyumba maridadi inachungulia kupitia majani mabichi na fensi zilizopangwa vizuri. Ni siku yenye jua kali kukiwa na anga safi na uzuri mtulivu kila mahali. Muda kamili umenaswa.

jengo refu ambalo halijamalizika muundo mrefu wa gorofa uliotengenezwa kwa saruji tupu unaweza kuona fremu ya mifupa yenye safu za ufarsa za mstatili zinazoashiria madirisha au balkoni za baadae zikifika juu ya angani safi ya samawati.

Gari ya barabara kuu pengine jijini Nairobi chini ya anga safi la samawati. Kushoto jengo refu la kisasa linaendelea kujengwa likionyesha ghorofa zake za juu ambazo hazijakamilikia. Kulia kwake jengo lingine refu lililokamilka limesimama imara pengine jumba la makazi au ofisi lenye madirisha na balkoni nyingi.

Jengo la kisasa lenye ghorofa nyingi ambalo bado linajengwa. Lina muundo wa kisasa na sehemu zenye rangi nyepesi na nyeusi, pamoja na balkoni nyingi zenye vizimba vya kioo. Unaweza kuona ardhi inayoizunguka, haijatengenezwa na inavifaa vilivyotawanyika kudhibitisha kuwa ni eneo la ujenzi.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye kuvutia ikiwa na rangi yake nyepesi na paa la vigae la kawaida vimeangaziwa na jua la asili njia safi ya changarawe inaelekea mbele ikiwa imepakana na lango kubwa la chuma lililofunguka upande mmoja na uwa wenye mimea mingi ya kijani kibichi upande mwingine.

Bango la kijani likiwa nje katika eneo linaloendelezwa. Bango hili linasomeka Palcot Northland's view likiwa na controlled development area chini yake. Nyuma kuna jengo lenye muundo wa gridi na kinachoonekana kuwa vifaa vya ujenzi ikipendekeza maendeleo mapya yanayoendelea.

Jengo refu lililopakwa rangi ya manjano inayong'aa, inajitokeza dhidi ya anga safi ya bluu. Karibu nalo, jengo lingine linaonekana kuwa katika ujenzi au linafanywa ukarabati na kuna bango la To Let linaloonekana. Mawingu meupe machache yanatanda juu, yakiongeza uzuri wa anga. Mandhari haya yanaashiria mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi labda jijini Nairobi, kutokana na usanifu wa kawaida na mpangilio wa wazi.

Chengo refu la kisasa chini ya anga ya blue safi chengo hili Lina mwuunda la kufutia na Kuta nyeupe na pamoja na madirisha makubwa Cha kioo chenye rangi ya blue pamoja na balokoni nyingi unaweza kuona machengo mengine marefu nyuma kuashiria eneo lenye shughuli nyingi la mjini. Chini, kuna mimea vizuri yenye mimea ya waridhi au za barafu. Juu uzo ya umeme yenye nyaya ya nyingi inaongeza hisia ya jiji

Nyumba hii kubwa ya ghorofa nyingi ina paa tatu na madirisha mengi ikionyesha nafasi ya kutosha. Njia yake ya kijivu na paa jekundu kahawia vinaipa muonekano wa kisasa na wa kitamaduni. Nyasi za kijani kibichi zinaenea mbele ikielekea kwenye ngazi pana na maarufu bado ikiwa katika ujenzi. Nyumba hii ya kuvutia inaashiria maisha ya starehe na maridadi yajayo.

Jengo hili refu lenye umbo la V lina ghorofa nyingi, kila moja ikiwa na balcony nyeupe maridadi na pau za vioo zilizopenyeza. Madirisha yenye fremu nyeusi na vioo vya rangi ya buluu vinatoa mwonekano wa kisasa. Karibu, unaweza kuona ukuta wa saruji na kile kinachoonekana kama uzio wa usalama.

Jengo lenye gorofa nyingi linawezekana liko katika ujenzi likiwa na kuta zenye rangi ya kahawia nyekundu na mistari nyepesi ya usawa. Liko na ghorofa kadhaa zinazoonekana na linaonekana kujengwa kwa mawe au matofali ya saruji. Mbele ya jengo kuna eneo wazi lisiloendelea lenye nyasi chache na uchafu uliotawanyika.

Ni jengo la biashara. Kwenye gorofa ya juu kuna mabango ya TJ Home builders , P & E Interiors na labda Prography kuashiria biashara za ujenzi na usanifu wa ndani. Gorofa ya chini ina nafasi wazi na kuna vigae vinavyoonyeshwa nje. Pia kuna nyaya za umeme na barabara isiyo na lami mbele ya jengo.

Bango hili linaonyesha gereji, inayotoa huduma za kukarabati magari, kupiga rangi, ukarabati wa bodi, utambuzi wa matatiza ya gari, na huduma ya kuosha gari. Wanajivumia huduma bora kwa wateja. Unaweza kuwapata kwa nambari walioandika au barua pepe.

Mandhari ya nje ya makazi. Kwa mbele, kuna kipande cha nyasi kijani kibichi. Kuelekea katikati, unaweza kuona matangi mawili makubwa meusi ya kuhifadhi maji, yaliyoinuliwa na kuekwa karibu na ukuta wa saruji. Kwa upande wa kulia wao, kuna mti mdogo na ardhi isiyolimwa. Kwa nyuma, jengo la ghorofa mbili lenye madirisha mengi na sehemu ya nje Ya rangi nyepesi linakamilisha picha.

Chini ya anga la bluu lililo wazi, jengo la kisasa la ghorofa nyingi limesimama refu. Kuta zake zikiwa na madirisha yenye kuakisi na paneli za kijani kibichi na za kahawia. Juu ya paa lake, kunaonekana kuwa antenna za mawasiliano zikielekea angani. Chini, eneo wazi lisilotengenezwa lililojaa mawe linaelekea kwenye miundo midogo ya muda ikiwemo condana ya bluu na gari jeupe lililopaki.

Tupo katika ulimwengu mtamu wa mkate. Hapa unaona kabati la kuonyeshea lililojaa keki na mikate ya kuvutia. Baadhi zikiwa na bei ya mia moja sitini na tano na mia nane tisini. Mpishi wa mkate anayefurahia kuona wateja akiwa amevaa kofia nyeupe amesimama tayari huku ishara kubwa ya bakery ikiwa imetundikwa kwa fahari juu. Ni mandhari yenye y ikionyesha vitu vitamu vilivyo tayari kufurahiwa.

Sehemu ya matunda na boga boga katika duka la vyakula pengine hapa ni Nairobi. Ninaweza kuona matunda na boga boga zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna vikapu vikubwa vya kile kinachoonekana kama viazi vya kienyeji kisha kuna matunda na boga nyingi zenye rangi mbalimbali kama zabibu, nyanya na boga za kijani.

Sehemu ya mayai dukani iliyojaa katoni za mayai kwenye rafu nyingi unaweza kuona ishara kubwa ya bei nafuu kabisa ikionyesha ofa nzuri ni uteuzi mkubwa zote zikiwa zimepangwa vizuri kwenye onyesho la kupoeza ikionyesha ni kiasi gani mahitaji ya mayai yalivyo

Hali ya pilkapilka ndani ya duka kubwa la bidhaa. Tunaona kaunta kadhaa za malipo huku wateja wakipanga foleni kwa subira kwenye kaunta ya nne na tano. Mfanyikazi aliyevaa fulana nyekundu anahudumia wanunuzi. Upande wa kushoto rafu zimejaa bidhaa zikiwa zimewekwa alama wazi kwa ajili ya vitunguu, mafuta na siagi. Ni mazingira ya duka yenye mwanga wa kutosha na shughuli nyingi.

Kwa kisasa, duka hili lina mwanga wa kutosha hapa Nairobi, likiwa limejaa bidhaa mpya kama matunda safi, sehemu ya mkate inayouza mikate na keki, pamoja na maonyesho ya mbao na mapipa yaliyojaa karanga na matunda yaliyokaushwa. Duka limepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri, sakafu yake ya kisasa ikiwa na michoro ya kijiometri, huku taa maridadi zikifuata njia nyoofu kwa mwanga wa kuvutia.

Mazingira ya rejareja pengine ni duka au stoo. Nyuma kuna rafu zimejaa bidhaa nyingi zilizofunganishwa zikioonekana kuwa magodoro au bidhaa zinazofanana za kulalia zikiwa zimepangwa vizuri kwenye safu. Zimefungwa kwenye plastiki safi zikionyesha rangi na michoro mbalimbali. Katika sehemu ya mbele kuna sehemu tambarare inayong'aa pengine ni kaunta au meza ya kuonyesha bidhaa ambayo inachukua sehemu kubwa ya nusu chini ya picha.

Jijini Nairobi inayoonyesha rundu kubwa la maziwa ya unga au formula yaliyofunganishwa kwenye pakiti za njano, rafu zimepangwa vizuri zikionyesha bidhaa za kutosha juu ishara nyekundu inasomeka Deals K ikiashiria labda ofa maalum, Ni picha iliyo wazi ya nafasi ya rejareja iliyopangwa vizuri ikilenga bidhaa maarufu ya matumizi.

Njia kuu ya duka la vyakula, pengine katika maduka makubwa. Kushoto, rafu zimejaa vinywaji mbalimbali, hasa juisi katika katika katoni na chupa za rangi. Njia hiyo ni ndefu na taa angavu za juu zinaangazia sakafu ya vigae. Mbali zaidi, unaweza kuona rafu zaidi na toroli ya ununuzi. Ni mandhari ya kawaida ya rejareja yenye shughuli nyingi za mahitaji ya kila siku.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga mkali labda ni duka la jumla au sehemu ya vifaa vya kieletroniki. Upande wa kulia rafu zimejaa vifaa vya nyumbani vilivyowekwa kwenye katoni .Waweza kuona wazi meko ya kupikia wali na vilevile vinavyoonekana kama mashine za kusagia vyote vikiwa vimepangwa vizuri.

Korido ya kawaida katika duka kubwa au duka la jumla la Kenya. Naona rafu zimejaa bidhaa mbalimbali labda vitafunwa, vinywaji kama soda na maji na vitu vingine vilivyofunganishwa ambavyo ni kawaida hapa. Kwenye sakafu safi ya vigae kuna katoni tupu ishara tosha ya kupanga upya bidhaa ivi punde.

Upande wa kuoka mikate na keki katika duka kubwa unaonekana kuwa na wateja wengi. Kesi ndefu zenye mwanga zinaonyesha mkate, keki na vitu vingine vingi vilivyookwa. Kila kitu kimepangwa vizuri na baadhi ya bidhaa zimefungwa kibinafsi. Unaweza kuona wateja wakichagua bidhaa wakifurahia mazingira safi na yanayopangwa vizuri.

Duka kubwa la bidhaa labda hapa Nairobi. Mbele kabisa kuna onyesho kubwa la mikate iliyo pakiwa upya imepangwa juu tayari kwa wanunuzi. Nyuma yao bango lina tangazo wazi, mikate mibichi na keki ikidhibitisha kuwa hii ni sehemu ya mikate. Unaweza pia kuona chupa pia kwenye makreti ya mbao labda jam za hapa na nyuma zaidi. Sehemu ya friji iliyo jaa bidhaa.

Karibu ndani ya duka hili kubwa la kisasa, umezungukwa na matunda na mbogamboga safi tele zikipangwa vizuri kwenye mikoteni ya mbao. Wanunuzi wanachagua bidhaa zao kwa bidii katika njia pana na zenye mwanga. Angalia juu na utaona ghorofa ya pili huku bidhaa ya jusi baridi ikivutia nyuma.

Mfumo wa kawaida wa duka la vyakula ukienea mbali. Rafu ndefu pande zote mbili zimejaa bidhaa nyingi. Masanduku, mifuko na chupa zote zikionyesha vizuri. Sakafu ina muundo wa vigae ukiongoza macho yako chini ya njia. Unaweza kumwona mtu mbali kidogo labda akifanya manunuzi karibu na masanduku ambayo hayajapangwa na hata rundo za katoni za vinywaji zikisubiri kuwekwa.

Duka kubwa la bidhaa; unaona sehemu ya matunda na mbogamboga yenye machungwa ya tufaha nyingi. Nyuma yake kuna njia zenye bidhaa mbalimbali za alama za matangazo juu, ikiwemo moja inayosema Love . Duka lina mwanagaza wa kutosha, sakafu ya vigae vyeusi na unaweza kuona mteja akifanya manunuzi.

Rafu nyeupe yenye ghorofa nyingi za kuonyeshea viatu ndani ya duka la rejareja linaloonekana kuwa na shughuli nyingi. Tunaweza muona aina mbalimbali za viatu za kawaida zikipangwa kwenye rafu .Kuna chaguzi za rangi mbalimbali kama nyeupe, bluu, nyekundu na nyeusi. Mandhari ya nyuma yanaonyesha njia ya kawaida ya duka na mwangaza mkali na baadhi ya viatu vinaonekana kama vimejaribiwa au kuvaliwa.

Kituo cha kisasa cha kujiangalia chenyewe katika duka la vyakula lenye mwanga wakutosha. Kioski kikuu chenye skrini kubwa, huruhusu wateja kuchanganua bidhaa na kulipa. Kando, kando, kuna sehemu za kuweka bidhaa kwenye mifuko. Nyuma, rafu zilizojaa bidhaa zinaenea ishara zinazoonyesha Self Checkout na Check Counter zikionyesha urahisi wa ununuzi huru katika mazingira ya rejareja.

Jengo lenye ghorofa nyingi, Nairobi. Juu kabisa, unaweza kuona wazi bango kubwa jekundu na jeupe la Naivas. Duka kubwa maarufu hapa, likiwa na kauli mbiu ya save you money chini yake. Kuna bango la blue la Summit Institute, likionyesha kua iko kwenye ghorofa ya sita ya jengo hili. Pia kuna miti na taa ya barabarani inayooekana mbele.

Karibu katika ulimwengu wa wema halisi. Hapa tunaona sehemu ya vyakula vya jumla iliyojaa aina mbalimbali za karanga nafaka safi. Kutoka lozi zenye kuvutia hadi shairi za kunoga. Unaweza kuchagua unachohitaji ukipakua moja kwa moja kwenye begi lako. Ni kuhusu ubora na utofauti vilivyowekwa wazi chini ya ishara ya karanga na nafaka.

Tunaangalia sehemu ya mazao mapya katika duka kubwa lenye shughuli nyingi. Mbele kabisa kuna mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi labda mchicha au kale tayari kwa saladi zako. Juu ishara zinaangazia mimea safi ya bustani na ofa maalum ya mchicha. Ni eneo la bidhaa nyingi linalofaa kwa kuchukuwa mboga za kijani kibichi zenye afya.

Pia kwenye foleni yenye mwanga mkali ndani ya duka kubwa. Mbele kabisa, kuna onyesho kubwa la karatasi za choo za tema, zenye pakiti za rangi ya pink na blue zinazotoa chaguo za kumi na mbili na roli kumi na mbili. Nyuma yake, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za chakula na mahitaji ya nyumbani, zikionyesha mandhari ya kawaida ya duka lenye shughuli nyingi.

Foleni yenye shughuli nyingi ya maduka makubwa, haswa, sehemu ya huduma ya kinywa. Safu baada ya safu za dawa ya meno ya Colgate, zinajaza rafu zikionyesha rangi na aina mbali mbali , mpangilio wa utaratibu wa bidhaa kwenye rafu zenye mwanga wa kutosha, zenye ngazi nyingi na wakuvutia. Sakafu safi iliyo na vigae inaashiria nafasi ya rejareja iliyotunzwa vizuri, na vidokezo vya bidhaa zingine, na wanunuzi walio mbali.

Unaweza kuona rafu zikiwa zimejaa bidhaa za kila aina, kutoka sabuni na vifaa vya kusafishia hadi bidhaa mbalimbali zilizofuganishwa. Barabara hii ina mwanga wa kutosha, hivyo kurahisisha kuona kila kitu. Taswira ya kawaida ya mazingira ya biashara yenye shughuli nyingi, iliyoundwa kwa ajili ya wanunuzi kupata kile wanachoitaji.

Bango kubwa la NAIVAS lenye rangi ya chungwa na kijani linakaribisha kuingia. Unapoingia unakaribishwa na maneno "karibu naivas". Upande wako kushoto, matunda na mboga mboga safi zimewekwa wazi zikiwa tayari kwa wanunuzi, kuna hata walinzi wanaohakikisha usalama na urahisi wa huduma. Mandhari yenye shughuli nyingi na inayokaribisha wateja katika naivas yako.

Ndani ya duka kubwa, pengine duka kuu la bidhaa. Kushoto, kuna rundo la viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Katikati, kuna safu nadhifu ya baiskeli mpya nyingi zikiwa za watoto. Kulia, unaweza kuona chuma chenye mipira mbalimbali ya michezo kama mipira ya kandanda. Kikapu cha machungwa kiko chini mbele kuashiria uwepo wa mteja. Nyuma, kuna njia zingine za bidhaa.

Duka makubwa iliyojaa safu za mikebe ya manjano pengine maziwa ya watoto zikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Kushoto kuna vifurishi vya kijani labda chai na kulia chupa nyekundu zinazoonekana kama michuzi. Juu ishara nyekundu inaashiria punguzo ni picha wazi lenye shughuli nyingi.

Hii ni njia ya duka kubwa, upande wa kushoto kuna mirundo ya bidhaa za karatasi rafu nyingi zimejaa chupa za mchuzi miekundu kama ketchup . Unaona pia ishara kubwa ya Cleanshelf duka lina mwanga mzuri na sakafu safi ya vigae ni mpangilio wa kawaida wa duka la vyakula.